Wamefunga ng'ombe hizo mbili miguu za nyuma, na ziko na matiti kubwa kubwa yenye inatoa maziwa yenye iko kwenye mashini. Hapo mbele kuna kamba. Zote zinalishwa vizuri.

Hapa ni shambani na kuna ndizi moja ambayo imekomaa na imetoa mazao mazuri. Inataka kuanguka chini na kuharibika kama mkulima huyu hajakuja kuiangalia. Ina matumizi mingi kama chakula.

Hapa ni uwanjani, wamekata nyasi nyingi na wameziweka kwenye karatasi yenye iko na rangi tofauti kama nyekundu na samawati. Kuna mfanyikazi mwingine mwenye anaendelea na wengine wako hapo kando.

Wamama hawa wako sokoni na kila mtu anauza ndizi zenye ziko mbichi na hazijatolewa. Mmoja ameinama, wengine wako shughuli zao. Kuna kikapu na gunia hapo mbele.

Hii ni ndizi ambayo haijaiva. Wametoa maganda na huyo mtu ameishika na mkono. Unaweza ikaranga kwa kuweka kitunguu, nyanya na na mafuta, uikate ndogo ndogo na uongeze maji.

Ndizi zenye ziko kwenye hili shamba lenye iko kwa msitu na haijapaliliwa hata kidogo zimekauka na pia zingine ziko tu sawa, miti zimemea mingi kabisa.

Kuna ng'ombe mbili kwenye hili zizi na nyumba yenye imetengenezwa na mabati. Watu wanne hawa wamekuja kuziangalia. Wameeka mbao na seng'enge ili wezi wasiingie.

Hii ni mafuta ya maziwa na chini ni majimaji bado. Inatumika kwa njia tofauti. Mtu anaweza weka sukari na aikule na ugali. Pia unaweza mwaga kwa mboga ya kienyeji.

Kwenye soko hili wana uza ndizi, ndogo, na kubwa, zote zimeiva. Wa mama hawa wanafanya biashara ili waweze kupata pesa yenye wanaweza tumia kulipa deni, karo na hata kununua vyakula tofauti.

Mkulima huyu ambaye anauza maziwa, amezieka kwenye hizi mitungi zenye zimetengenezwa na chuma, anapima ingine kwa kuingiza kitu ndani. Amefunika pua na barakoa nyeusi.

Kijana huyu mwenye amejieka kwenye mti, yenye imekatwa, anaangalia watu, na nyuma yake kuna ndizi ambazo wameeka, zenye ni mingi kabisa.

Hili limeanza kuiva zingine za katikati ndio bado ni mbichi, ni tamu sana ukizikula na chai ama utumie kuzipika nyanya na kitunguu na uweke supu. Hapo kando kuna nyumba ambayo imejengwa.

Hapa ni shambani na mvua haijanyesha leo. Wamepanda ndizi zenye zishamea kubwakubwa na zingine mimea midogo. Wamepalilia na ni safi.

Ndizi ni mbichi hapa na wamezitoa hadi na matawi. Zimefungwa kwenye gari juu kwa chuma yenye ni nyeusi. Inapelekwa kwenye inafaa ili watu wazipate.

Wamepanda vitu tofauti tofauti kama ndizi. Zimekauka na pia kuna zenye ziko sawa. Misitu pia iko hapo na iko na miti zenye ni mingi.

Ndizi hizi ni nne na hizi nne na zimeiva kabisa. Mtu anaweza azikula kama ako na njaa, kwa kuongezea na chai. Pia, unaweza peana kama umeshiba. Ni matunda.

Mtu huyu kijana na ameshika kiuno anaangalia ndizi zake zenye zimekomaa shambani na amevaa nguo yenye rangi nyekundu na chini ni nyeupe.

Ng'ombe ni tatu hapa, zimeanguka chini, zimelala kabisa, matiti yao ni kubwa kubwa na ni kama ni wagonjwa, zina rangi yenye inafanana ila moja ni nyeupe.

Kwenye hili shamba wamepanda ndizi. Zimemea vizuri na mbili ishatoa mazao. Wanazipika, kuweka ziive ama zipelekwe kwenye soko ndio mtu apate pesa.

Kuna ng'ombe wengi hapa, na zimepangwa kwenye laini . Wametengeneza chuma ili wasiweze kupita. Pia kuna mlango yenye imepakwa rangi. Juu kuna mabati.

Na wameweka ndizi ambazo zishamea. Kuna mchanga yenye iko kwa mguu yao ndio zisiweze kuangushwa na upepo. Kuna paipu ya maji nyeusi.

Haoa ni shambani wamepanda mimea tofautitofauti kama ndizi na zingine. Kuna mahali ambapo hawajaeka kitu na imepaliliwa safi. Mawingu meupe yanaonekana mbali.

Kwenye hili boma wanauza maziwa ya ng'ombe. Zimewekwa kwenye kibuyu yenye imetengenezwa na mabati na mtu wa pikipiki huyo mwenye ni kijana amevaa kofia anazipeleka kwenye zinatakikana.

Kwenye hilo ndizi yenye imebebwa, ndani ni nyeupe. Hapo chini wameieka na kuna zingine zenye hawajaanza. Inaezapikwa na kukatwa ndogo ndogo baadaye.

Mkulima huyu msichana anawamwagia ng'ombe dawa ili wasishikwe na wadudu. Nyuma yake ndiyo ameiweka. Wengine wako huko mbele na bado ako na huyu wa nyuma.

Mkulima huyu amevaa nguo yenye ina rangi moja kutoka kwenye kofia hadi chini, anamwaga dawa kwa ng'ombe kwa kutumia mashini yenye iko kwa mgongo.

Wakulima hawa wako shambani wakitoa ndizi, zenye zimetoa mazao mazuri. Mwengine amekuja kununua. Hapo kando kuna yenye ni mti na wanaweza zipika na mafuta ama wazikule kama zimeiva hivo.

Hapa wanauza maziwa na ziko kwa wingi sana. Wanazieka kwenye ndoo nyeupe yenye inafunikwa na kifuniko. Inabebwa na gari ndogo yenye ni nyekundu. Hakuna mvua na hapa kumekauka.

Kuna mafuta ya maziwa kwenye sufuria. Juu ni maji yenye imetoka. Wanaweza itumia kupika mboga za kienyeji kama mrenda na ata kuweka kwa mchele.

Ng'ombe ziko mingi hapa na zimetengenezewa nyumba kubwa na ni refu. Kwenye mabati wameeka machuma . Zina rangi nyeupe na nyeusi. Zinakula nyasi.

Mama amebeba mtoto mgongoni na kando yake kuna mkulima ambaye anamtolea ndizi ili aende nayo. Hapo kando kuna nyumba ambayo imejengwa na kupakwa rangi ya manjano. Pia, mama mwingine ako.

Ng'ombe hapa. Na hili ni zizi yao. Zinafanana hizi nne zenye ziko pamoja. Na ni rangi nyeupe na nyeusi. Zime tengenezewa nyumba. Ndio wasiweze kutembea.

Ndizi hizi bado ziko shambani na ziko tayari kuliwa ama kuuzwa na kuwekwa pia, ndio mtu azitumie baadaye. Zina pesa mingi mtu akizipeleka sokoni.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe kwa mawe yenye ni baridi ,anaiweka kwa ndoo ya mabati na ng'ombe huyu ako na matiti kubwa sana.

Takataka zimemwagwa kando ya barabara na hapo kando wamechimba shamba. Ng'ombe nne zinakula na zote ziko na rangi tofauti yenye haifanani.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe wake mmoja na anaiweka kwenye ndoo yenye imetengenezwa na mabati, amevaa viatu nyeusi na hapo kando kuna kwenye maji chafu inapita, hapo nyuma kuna zingine.

Ndizi hizi zimejazwa hapa chini, zimepangwa kutoka juu pia mtu huyo anazichukua moja moja akitaka, kuzibeba ni vyakula na nitamu mno.

Wamekata nyasi kwenye hili nyumba na wamezieka hapo inje kwenye mabati. Hapa kando, kuna shamba kubwa lenye wameeka ndizi zenye zimemea. Pia wametengeneza nyumba na mabati.

Nyanya huyu amekaa chini na anauza ndizi zenye zimeiva. Amezieka kando kando yenye anapimia watu. Kuna kitu pia anazieka akishamaliza.

Ndizi hizi zimekomaa na ziko tayari kuliwa ama kupelekwa sokoni ili mtu apate pesa. Zinapopikwa ni tamu. Mtu anaweza zikula kwa kuzikaanga na nyanya ama kutumia tu maji.

Hii nyumba imejengwa ndio ng'ombe waweze kuishi kwa furaha bila kunyeshewa au kuingiliwa na wezi. Zimewekwa hapa, zinalishwa kwa kupewa nyasi, kuna pia milango.

Mkulima huyu ametunza ng'ombe zake nne vizuri. Moja yenye ni nyeupe inakunywa maji na zingine nyeusi zimesimama. Hapo kando kuna chakula yao.

Kijana huyu ameinama chini ya ng'ombe ambayo anakamua mwenye ni mweupe. Anaeka maziwa hizo kwa ndoo ambayo ni ya samawati.

Mtu huyu, ametoa maganda moja ya ndizi. Amezibeba zote mkononi .Kwenye meza kuna vitu nyingi .,sahanai, hata zingine zime, bado haijaanza.

Hapa ni shambani na wamemeesha vitu ndogo ndogo kwenye karatasi nyeusi. Zimeanza kumea na ni kama mvua inanyesha vizuri na ziko sawa.

Baba huyu anataka kuchuna ndizi yenye ishakomaa na ni mingi sana . Hapo kando kuna nyumba na miti wameeka kuni ndio isianguke chini baada ya kutolewa.

Mkulima huyu, mwenye amevaa nguo zake za kawaida, amekuja shambani ili kuchuna ndizi hili moja yenye imekuwa tayari. Hapo kando kuna miti, ambazo zimemea.

Ndizi hii imeanza kuiva tena wanaeza zikula. Hapo katikati wanaezakata na zitolewe maganda na kuekwa supu . Mkulima huyu ameishikilia ndio isianguke.

Ndizi ziko mingi hapa shambani, kuna zenye zishatoa matokea na ziko hapo na ziko karibu kuanguka. Ametengeneza njia hapo katikati ya kupita mkulima anapotaka kuzitoa.

Mahindi zimeharibika shambani na moja imetoa vitu nyeusi na mtu awezi itumia kukula na aina ladha yoyote. Zimeharibika na mkulima huyu ameenda hasara kubwa.

Kuna wamama ambayo wamesimama na wengine wako chini. Wanagawa chakula kwenye hizo sufuria. Nyuma yao kuna vyombo ambazo zimeoshwa.

Watu wako wengi sana kwenye hili picha, wengine wamesimama kwa umbali ila kuna wenye wanachuna ndizi, mmoja amefunga mtoto kwenye nyuma yake na amefunga kitambaa kichwani.

Hii ni mafuta yenye inatoka kwa maziwa, wanaitoa na kichungi na wameiweka kwenye hiki kitambaa ya neti yenye ni nyeupe. Hapo kando kuna sufuria.

Mkulima huyo ni msafi na ni kijana mdogo bado. Amebeba dawa mkononi na kando yake kuna nyororo yenye imezuia ng'ombe mkubwa mwenye ana rangi nyeusi na nyeupe ili asitoke.

Ndizi imeiva kabisa na ikiwekwa itaharibika. Mtu anaeza ikunywa na chai kwa sababu ina sukari na ni tamu. Pia ni muhimu kwa afya.

Ndizi hizi ziko kwa mizizi tatu. Wameziweka zikisimama na wanaweza zitumia kwa njia tofauti tofauti. Zikitolewa maganda huwa zinatoa maziwa ile inakwama kwa mkono.

Kijana huyu mwenye amevaa nguo nyeusi na kufunika kichwa anamwaga maziwa kwenye ndoo nyeupe. Ziko mingi na zote zitaekwa hapo ndani. Ako na gari yake yenye ataendesha akimaliza.

Mchungaji huyo anakamua ng'ombe na anaweka kwenye jagi ambayo ni nyeupe. Hajafunga miguu zake hata kidogo. Hapo kando kuna miti ambazo zimewekwa.

Ndizi hizi bado ni mbichi na ziko shambani, ingine walishachuna ,wamezifunika na karatasi, ndio wadudu wasizikule, ina tawi yenye rangi ya manjano .